Bidhaa za kilimo na dawa za wanyama ikiwemo pembejeo za wanyama, wanaume wawili wanatumia majembe kuchanganya mbolea asili mbolea hii inajumuisha majani makavu na vitu vingine, shughuli hii ni muhimu sana katika kilimo cha kisasa inasaidia kurutubisha udongo.

Hizi ni bidhaa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo. Ni chupa ya milimita hamsini ya dawa ya sindano iliyo na "Enzaprost T". Ni dawa ya wanyama inayouzwa kwenye boksi jekundu, inazalishwa na kampuni ya "Ceva".

Dawa za aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa kwenye chupa, nyingine kwenye maboksi, nyingine kwenye vipakti. Zipo katika duka hili la pembejeo za kilimo na dawa za wanyama. Zinasaidia wanyama katika kuboresha afya zao na katika afya ya kilimo.

Wanaume kadhaa wanashusha mifuko mizito iliyojaa pembejeo za kilimo kama mbolea, bidhaa hizi zinatoka kwenye duka la kilimo, wanashirikiana kuitoa kwenye lori na kuipakia mahali pengine. Kazi inafanywa kwa ushirikiano.

Hii ni chupa ya dawa za wanyama ambayo inamaandishi ya ¨BRAVECTO' inauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo. Na dawa hii imetengenezwa na koperizi inatumika kwa ajili ya mbwa wenye uzito kati ya kilo nne na nusu hadi kilo kumi ni dawa ya mdomo inayopatikana katika umbo la kidonge.

Hizi ni dawa za mifugo ambazo zinatumika kutibu magonjwa mbalimbali; zinapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo, zina maandishi yafuatayo ambayo ni "spotinor".

Chupa ya dawa za mifugo inayoitwa KUPACIDE huondoa wadudu na magonjwa yanayokumba wanyama wa nyumbani kama vile; ng'ombe na mbuzi inawalinda kutokana na magonjwa mbalimbali, hii ni dawa muhimu sana kwa wakulima na wafugaji.

Hii ni dawa wa wanyama aina ya 'Koperis pot on", ambayo inauzwa maduka ya pembejeo za kilimo, ni chupa nyeupe yenye mfuniko na lebo inayoelezea matumizi na picha za wanyama kama ng'ombe, inatumika kuwaua wadudu kama kupe na viroboto.

Bidhaa hii maalumu imetengenezwa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mifugo, ni chupa nyeupe yenye ujazo wa lita moja inatumika kwa ajili ya kuoga mifugo ili kuua viroboto, kupe na magonjwa mengine.

Ndani ya duka hili mwanamke mmoja mrembo, amevalia shati jeupe na suruali nyeusi huku akiwa amesuka rasta zake, anakagua dawa za wanyama, na dawa za mifugo kwenye duka lake. Duka hili limesheheni dawa mbalimbali za kilimo na dawa za wanyama, ambapo huyu ni msimamizi anayeuza ndani ya duka hili.

Hii ni bidhaa ambayo imeundwa kwa ajili ya wanyama kama vile: mbuzi, kondoo na ng’ombe; imeandikwa kuwa ni salama. Bidhaa hii inapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo.

Katika mazingira haya, kuna bango kubwa ambalo linaonesha, karibu hapa kuna maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo. Bango hili lina maandishi ya "Agroveti Wakulima Mashinani Ltd".

Tangazo hili la pembejeo za kilimo na dawa za wanyama na inaonyesha mbolea ya kikaboni ya kupandia. Tangazo limeelezea faida zake kama vile kuhifadhi unyevu na kotoa hewa ya kutosha kwa mizizi. Chini ya tangazo kuna nambari mbili za simu za kuwasiliana.

Hizi ni dawa ambazo zinapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za wanyama, Hapa kuna dawa inayoitwa 'ALBOMAR' ambayo inapatikana kwenye chupa ya milimita tisini, Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa ya wanyama kuhakikisha afya na tija yao inabaki imara kwaajili ya wakulima na wafugaji.

Hii ni dawa ya mbwa inayopatikana katika duka ya pembejeo za kilimo na mifugo ,dawa hii ina maandishi mengi na linaitwa '4cyte' ambapo kuna picha ya mbwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe .

Hii ni kampuni ambayo ina bidhaa za pembejeo na kilimo na dawa za wanyama, ambapo wamesimika vibanda vyao vya maonyesho. Bidhaa zao ni kwa ajili ya wateja; kwenye vibanda hivi kuna mabango yenye picha na nembo za aina mbalimbali, na dawa za mimea na wanyama.

Hii ni bidhaa maalumu ya kutunza miguu ya wanyama, imeandikwa katika kifurushi chenye rangi ya samawati, nyeupe na nyekundu. Ina picha ya mbwa na paka. Bidhaa hii ni muhimu sana kwa afya ya wanyama kipenzi, inapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo.

Hii ni pakiti ya dawa ambayo inapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hii inasaidia katika ukuaji wa kuku ina maandishi yanayosomeka "bloiler booster". Pia Kuna picha ya kuku wawili .

Wakulima hao wanafanya kazi kwa bidii kwenye shamba hili wanavuna mazao yao kwa ajili ya kwenda kuuza, katika shamba hili zao la biashara linavunwa, wakulima hao wameinama wote kwa pamoja wanashirikiana kuvuna mazao haya ya biashara.

Kwenye mazingira haya, vijana wengi wanajishughulisha na shughuli za kila siku za kilimo. Hili ni zao la biashara ambalo ni mahindi, wakulima hawa, wana fanya kazi kwa bidii kuhakikisha wanatoa maganda ya mahindi, na kupata mahindi kwa ajili ya kuyatumia.

Katika shamba hili, kijana mmoja amebeba mkokoteni ambao umejaa pilipili nyingi. Pilipili hizi zina rangi ya kuvutia, nyingine zinaanzia nyekundu hadi njano na kijani.

Mtu huyu amevalia nguo zake za kazi, akiwa amebeba tikiti maji kwenye bega lake. Kuna rundo la matikiti maji mengine makubwa, ambayo yapo tayari kwa ajili ya soko. Mkulima huyu anafanya kazi kwa bidii ili kukusanya mazao yake.

Pilipili hoho nyingi, ambazo zinapitikana katika masoko, zimevunwa na kuwekwa katika vikapu. Pilipili hizi ni zao la biashara muhimu sana kwa wakulima.

Wakulima hawa wamesimama kwenye shamba la migomba, wanafanya shughuli za ukulima wa mazao ya biashara; wengine wamebeba migomba, wengine wanazungumza, na wengine wanatumia zana za kilimo. Shamba hili limejaa migomba yenye matunda, na wapo katika msimu wa kuvuna mazao yao.

Hili ni zao la biashara. Kuna mimea ya mapapai yenye majani makubwa yenye matunda yaliyoiva na machanga. Miti hii imepandwa kwa umbali wa wastani na kuna udongo mkavu. Mimea mingine imepandwa katikati.

Mkulima huyu ameshikilia zao la biashara, matango yamepangwa kwa ustadi kwenye bustani na ni yenye afya, hali ya hewa ni nzuri na mwanga wa jua unaingia kupitia majani ya tango hii inathibitisha kuwa bustani hii imetunzwa vizuri.

Watu wawili wamesimama chini ya mti wenye matunda wakiangalia mazao ya biashara, ambayo ni maembe yaliyokomaa tayari kuvunwa. Ni wataalamu wa kilimo hivyo ni jinsi watu wanavyolima wanaangalia matunda hayo kwa umakini.

Ndizi hizi zinalimwa kwa ajili ya zao la biashara. Mwanamke huyu aliyevalia shati na sketi nyeusi, ameshikilia ndizi zake, ambazo amezipanda kwa bidii sana. Anafurahia mavuno yake.

Hili ni shamba kubwa la nyanya ambalo ni zao la biashara linalokua vizuri, kuna matunda mengi yasiyokomaa yakiwa yakining'inia kwenye mimea. Mkulima mmoja yupo katikati ya shamba akivuna tomato hizi na kuziweka kwenye oksi kubwa.

Mkulima huyu anafanya kazi shambani anategemea mmea, ambapo anafanya shughuli za kilimo, amefunika kichwa chake kwa kofia ili kujikinga na jua kali huku amevaa shati la kijani na suruali ya bluu, mandhari yamejaa mimea mbalimbali hapa ni mchana kweupe.

Shamba kubwa la vitunguu linavunwa kwa wingi, vitunguu vingi vimepandwa kwenye mistari mirefu vikiwa na majani yake makavu juu, ardhi ina unyevu kidogo na udongo una rangi ya kahawia, mavuno haya ni zao la biashara yanasaidia wakulima kuingiza kipato.

Mwanamke huyu ameketi akichagua kahawa na kuweka katika vikapu viwili. Anatumia mikono yake kwa uangalifu anachagua na kuweka zao hili la biashara linalohitaji uangalifu mwingi wakati wa kuvuna.

Mwanamke mmoja amesimama karibu na mti wa kahawa, anachuma matunda yake yaliyoiva, anavazi ya rangi hafifu na ameshika beseni la plastiki la kijani, lililojaa kahawa hizo, aina ya zao la biashara. Anafanya kazi shambani kwa bidii na kwa umakini.

Hili na zao la biashara la nyanya, wakulima wameketi wakipangilia nyanya hizi kwa umakini. Hiki ni kipindi cha mavuno, nyanya kuna mbichi na zilizoiva zimewekwa kwenye matranka makubwa ya mbao.

Haya ni mazao ya biashara yanakusanywa shambani. Ni vitunguu ambavyo vimewekwa ardhini. Watu kadhaa wamevaa nguo za kawaida, wanafanya kazi za kuvikunjua na kuviweka mahali pamoja. Kazi hii ni ngumu na inahitaji nguvu nyingi.

Mkulima mmoja ameshika nyanya mbili kwa mikono yake akiwa ameketi karibu na rundo kubwa la nyanya zilizo ivaa. Mavazi ya mkulima huyu, ni yupo shambani na ana furaha tele. Nyanya hizi ni zao la biashara ambalo litaenda sokoni na ni mazao mengi sana.

Wanaume wawili wamejikita katika shamba la mahindi, wakivuna zao hili la biashara. Mahindi yamekauka na ni kipindi cha kuvuna, wanafanya kazi kwa bidii, wakipita katikati ya mimea iliyokauka. Hali ya hewa niya jua na anga lina mawingu meupe.

Katika zao hili la biashara, watu kadhaa wanashughulika na shughuli za upakiaji wa mazao ya mananasi, mwanamke mmoja ameshikilia nanasi kubwa ambalo lina rangi ya dhahabu na limetoka shambani, kuna mikanda inayotumika kusogeza masanduku yaliyojaa mananasi.

watu hawa wanamavuno mengi yazao la biashara wameyaweka kwenye maguni meupe na kuyasimamisha wapo wanasubiri mnunuzi ajitokeze. wamekaa huku wakitazama wengine wakipiga stori na wengine wamesimama kwa makundi, mazao haya yanauzwa hapa hapa sokoni.

Watu watatu wamekaa chini wakichagua mazao yao ya kibiashara ambayo ni kahawa, wamejaa kwenye mikebe mikubwa tayari kwa ajili ya usindikaji. Jambo hili ni bidii ya wafanyakazi hawa katika mchakato wa uchakataji.

Hizi ni idadi kubwa ya karoti zilizotawanyika kwenye udongo. Hizi ni karoti zimevunwa na zimeachwa shambani zikisubiri kukusanywa. Baadhi zimeundwa kama mirundo midogo na zingine zimetawanyika kila mahali. Hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima hawa wanafanya biashara zao za kila siku za mazao, wapo makini sana katika biashara hii, ambapo wengine wamebeba migomba, na wengine wanazungumza na wengine wanatumia zana za kilimo. Wakulima wawili, wamevalia nguo za rangi ya bluu. Shamba hili limejaa migomba yenye matunda.

Hili ni eneo kubwa la kilimo, kuna shamba la mahindi ambapo lina mazao mengi, mimea imepangaliwa vizuri kwenye mistari iliyonyooka. Kila muhindi ni mzuri na unatoa mavuno mengi. Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa, hili ni zao la biashara linalokuzwa kwa wingi.

Wakazi wa eneo la mashambani wanajitolea kufanya kazi kwa pamoja, wakiwa wamekaa katikati ya gunia na magunia ya mahindi. Hili ni zao la chakula la biashara, wanaendelea kufanya kazi kwa furaha na moyo wa ushirikiano.

Mkulima anakaa katikati ya shamba kubwa lenye vitunguu, akivichunguza kwa umakini. Mkulima huyu amevaa kofia ya bluu na amejipinda. Anaangalia baadhi ya mimea kwa umakini . Mimea hii ni ya vitunguu ina majani marefu. Hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba hili lina mavuno mengi ya zao la biashara, mizigo ya viazi imewekwa katikati ya eneo kubwa la mazao. Watu kadhaa wanafanyakazi kwa bidii wakikusanya viazi wakivihifadhi, eneo lote limejaa viazi vilivyochimbwa.

Hii ni sehemu ya soko wakulima wanajipanga na mazao yao tayari kuuza, watu wanasafirisha magunia ya maparachichi mabichi kwa kutumia magari makubwa, kila mfanyakazi anahakikisha parachichi nyingi zinafika sokoni zikiwa salama na tayari kwa mnunuzi. Hii ni biashara kubwa sana la zao hili la parachichi.

Hili ni mashamba ya zao la biashara ambapo matunda yamepangwa kwenye matuta. Mazao haya yamepangwa kwa mpangilio mzuri, na kuna viboreshaji vya plastiki vikiwa vimewekwa karibu na matunda ili kuyalinda. Hali ya hewa ni nzuri jua linaangaza.

Mwanaume anatembea katikati ya bustani ya kisasa ya nyanya iliyolindwa na hema maalumu, akiwa amevaa mavazi ya kijani kibichi yalimfunika mwili mzima pamoja na viatu vya buti. Ameshika tangi la plastiki la rangi ya kijani lililorejea nyanya; huku akizungukwa na mimea yenye nyanya nyingi hili ni zao la biashara.

Haya ni mazao ya biashara ambayo yametoka kuvunwa. Wakulima wameketi wengine wakichuchumaa wakishugulikia mazao haya vizuri. Wakulima hao wanafuraha kwakua wanaenda kuyapeleka mazao haya sokoni kwa ajili ya kupata kipato.

Bidhaa za kilimo zimepakiwa kwenye magunia makubwa, ziko tayari kwa kupelekwa sokoni. Hili ni zao la biashara la viazi, ambapo kundi la wakulima wako karibu kupakia magunia haya kwenye gari.

Katika eneo hili shughuli za zao la biashara zinaendelea, wanawake wameshikilia mananasi mikono mwao, huku vijana wengine wakiwa wanapanga mazao haya ya mananasi kwenye makreti meusi, vijana wengine wakiwa wamesimama na wenye furaha kwa ajili ya mazao hayo.

Mkulima mwanaume amevaa kofia, shati la mikono mirefu na bukta fupi anavuna mananasi mengi yaliyokomaa kwenye shamba lenye mimea mingi, anatumia mikono yake kuweka mananasi hayo ndani ya kreti za rangi ya bluu.

Shamba hili kubwa limejaa mimea ya papai iliyopangwa kwa mistari mirefu. Kila mmea umebeba matunda mengi ya papai bichi ambayo yananing'inia chini. Udongo ni mkavu na umefunguka; hali ya hewa ni ya jua. Hili ni zao la biashara.

Watu wanne wakiwa shambani wanavuna zao la biashara ambalo ni parachichi. Wote wamevaa mavazi maalumu ya kazi na wamejificha chini ya miti wakikusanya mazao haya katika vikapu vya plastiki vyenye rangi ya manjano vilivyowekwa chini. Kazi hii inahitaji umakini mkubwa kuhakikisha matunda haya yanavunwa vizuri.

Mkulima mmoja anajishughulisha na mavuno ya viazi shambani, amevaa kofia, suruali ya kijivu na buti ndefu za mpira ana vikusanya viazi vizuri kwenye ndoo, ya rangi nyeusi. Nyuma yake kuna wafanyakazi wengine, hili ni zao la biashara.

Wakulima wanashughulikia mazao yao wakijitayarisha kupeleka sokoni, wanatumia karatasi kubwa na mikebe kutenganisha na kupanga mazao hayo ya biashara. Kila mmoja wao yuko makini na kazi yake wanaendelea na maandalizi y biashara.

Mti wa mgomba umefungwa kwa uangalifu na chandarua nyeupe, ili kulinda ndizi dhidi ya wadudu na kuhakikisha zinakomaa salama. Baadhi ya majani ya migomba imekauka mengine yanastawi vizuri. Hii ni njia ya kisasa ya wakulima kulinda mazao yao.

Kundi la wakulima, limeweka viazi vitamu vingi chini, wakiwa wamekusanyika karibu na mazao hayo; baadhi yao wamekaa na wengine wamesimama, wote wanachagua na kupanga viazi, vifaa vya rangi ya bluu na kijani vimetawanyika hapo. Vitu vinavyotumika kukusanya na kusafirisha mazao haya.

Hiki ni kilimo cha wakulima, ambapo mimea imepandwa kwenye mistari vizuri, kuna mitaro midogo ya umwagiliaji iko pembeni. Mazingira ya kilimo ni safi na ni mazuri sana.

Wakulima wapo wawili shambani wamepiga magoti karibu na mmea mrefu wa nyanya uliozaa matunda mengi, mmoja ya wakulima ameshika mazao ya mmea kwa uangalifu, mkulima mwingine anaangalia kwa makini. Wote wawili wanazungumza kuhusu ubora na mavuno ya mazao.

Vijana hawa wawili ni wakulima ambao wanahakikisha wanapanga mavuno yao kwa uzuri ili yaweze kuja kupakiwa kwenye usafiri. Mavuno haya ni viazi ambavyo vimewekwa kwenye makreti yenye rangi tofauti ikiwemo rangi ya kijani, rangi nyekundu, na rangi ya bluu.

Wauzaji wametayarisha mazao yao kwa kuyaweka kwenye magunia. Mihogo hii iimevunwa kutoka shambani, iko tayari kusafirishwa kwenda sokoni. Kila gunia limejaa mihogo na inasubiri ichukuliwe kwa ajili ya usambazaji.

Hili ni shamba dogo la mbogamboga, safu za mimea zinatunzwa vizuri na baadhi ya mimea inategemea vigingi kwenye gurudumu la makokoteni kuna mazao yaliyovunwa hivi karibuni kama vile karoti, vitunguu na maboga. Hivyo ni jinsi wakulima wanavyofanya kazi kwa bidii.

Hili ni shamba lenye mimea midogo iliyo pandwa kwa safu inatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, maji yanasambazwa kupitia mabomba meusi yaliyo tandazwa ardhini hii inawasaidia wakulima kuokoa maji.

Mkulima mmoja yuko shambani anachunguza nyanya zilizo tayari kuvuna, ameinama kwa makini akigusa baadhi ya matunda bado mabichi anahakikisha yanakomaa vizuri anatumia mfumo wa kupanda kwenye mifuko meusi.

Mwanaume mmoja amevalia shati jeupe na suruali yake nyeusi, yeye ni mkulima wa kisasa, ananyunyizia maji mimea iliyopandwa kwenye sufuria, zilizopangwa kwenye rafu. Shamba hili kilo juu ya jengo na kuna anga la bluu lenye mawingu meupe.

Kilimo cha kisasa kinafanywa katika chumba, ambapo wakulima wanakuza pilipili hoho hizi, zina rangi ya manjano, zimeiva na ziko tayari kuvunwa. Mimea imepangwa kwa mistari na kupewa maji kupitia mfereji mdogo katikati.

Ndani ya chafu kuna safu ndefu miche midogo iliyopangwa kwenye sanduku, Kuna wakulima wanaitunza . Aina mbalimbali za mimea na baadhi ya mimea ipo, wakati mwingine inamajani makubwa na ya kijani .

Trekta nyekundu imeshikilia kifaa kwa mbele kifaa hiki kinatumika kwa ajili ya kulimia udongo, udongo huu umelimwa vizuri na upo tayari kwa ajili ya kupandwa, kifaa hiki ni mbinu ya kisasa ya kilimo inarahisisha kazi.

Katika mazingira haya, trekta linatumika kama kifaa cha kulimia shamba hili. Hili trekta ni mashine maalum ambayo inalima shamba kwa umakini na kurahisisha kazi. Lina rangi nyekundu, pia kijana mmoja ameketi akiliendesha.

Trekta la kijani na nyeusi linavuna nyasi kwenye shamba kubwa lenye mandhari ya kijani kibichi, na anga la blue lenye mawingu meupe. Mashine hii ya kilimo ikiwa katikati ya shughuli zake za kukata majani marefu, huku gurudumu la mbele likiwa limeinuka kidogo.

Shamba la kisasa la mboga lina miti mrefu yenye majini mabichi yaliyopangiliwa kwa mstari. katikakati kuna njia ndogo inayopita katikati ya mimea kwa ajili ya kuvuna na umwagiliaji maji. Mimea yenyewe ina afya nzuri. Mashine ya kilimo ipo katikati ikiwa makini kufanya kazi yake kwa bidii.

Ujenzi mkubwa wa mashine za kilimo, unatumika katika shamba la kisasa. Kila sehemu imeundwa kwa umakini, ili kusaidia ukuaji wa mimea. Ambapo imeoteshwa katika mistari mingi, ni mbinu za hali ya juu za kilimo.

Hili ni shamba la ndani lenye teknolojia kubwa, mashine zinazotoa mwanga maalumu, huwaka juu ya mimea ili kuhakikisha ukuaji bora. Na pia mfumo wa kuzuia joto unapatikana. Hii ni njia bora ya kilimo cha kisasa.

Ndani ya chafu iliyojaa mimea midogo mimea imepangwa kwenye rafu nyingi za chuma, mwangaza wa jua unaingia ndani kupitia paa na kuta za plastiki, mabomba ya maji na vifaa vingine vya kumwagilia mimea hii ina hakikisha inakua vizuri, hapa mashine zinasaidia ukuaji wa mimea.

Mashine ya kisasa ya kilimo, inafanya kazi yake ya kukata nyasi shambani. Sasa nyasi hizi zimekuwa tayari. Zimetengenezwa kama marobota madogo. Hii ni njia rahisi na ya haraka ya kuandaa chakula cha mifugo, kwa matumizi ya baadae.

Mtu amesimama shambani anatumia mashine ya kilimo. Ni mashine ndogo ya kulimia ardhi. Mtu huyo amevaa buti ndefu na mashine inafanya kazi yake ya kurahisisha kazi ya kilimo. Mashine hii ina injini nyekundu na inachimbua udongo kwa ufanisi.

Hii ni mashine ya kulima mashamba, imesimama kwenye ardhi iliyotayarishwa. Mashine hii ambayo ina rangi nyekundu na sehemu nyeusi, inatumika kulima udongo kwa ajili ya kilimo, nyuma ya mashine kuna uzio wa mbao.

Mashine ndogo ya kulima inatumika shambani ikipita kwenye udongo na kuusaga, chombo hiki cha kilimo kinarahisisha kazi ya kulima na kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao. Mashine hii ni ya kisasa na husaida kuokoa muda mwingi.

Mfumo wa kisasa wa kilimo unaruhusu mimea kuota katika mazingira maalumu. Mfumo huu una mitungi ya plastiki ya bluu yenye namba kuanzia ishirini hadi ishirini na tatu, inatumika kulinda miche. Mimea inakua vizuri katika mashine hizi za kilimo.

Mashine ya kilimo inatumika katika shamba la matango. Mashine hii yenye magurudumu na mkono wa roboti imepnagwa kuchuma matunda yaliyokomaa, matano mengi yananing'inia kwenye mimea yakiwa tayari kuvunwa kwa kutumia tekinolojia hii ya kisasa ya mashine.

Hiki ni chombo cha kupanda mimea ambacho kipo katika tasnia ya kilimo, mimea hii inakuwa kwa safu na imewekwa kwenye chombo cha chuma, hapa kuna mboga inatumika kutengeneza dawa, mimea inaanza kuchanua na inamwagiliwa kwa njia ya matone.

Katika eneo hili ambalo kuna taa za kisasa zikimulika mazao ambayo yamekua vizuri, mashine za kisasa zinatumika katika kuhakikisha mazao haya yanakua katika ubora unaotakiwa.

Hiki ni kifaa cha kilimo kinacho lima ardhi kimewekwa kwenye udongo wenye matope, sehemu yake ya chini inafanya kazi ya kuandaa shamba kwajili ya kilimo. Hiki ni kifaa muhimu sana kwa wakulima wadogo katika kulima mashamba yao ni kifaa kinachotumiwa kama machine za wakulima.

Kifaa kikubwa cha rangi ya machungwa kinachotumi kakulima shamba, sehemu yake ya chini ina chuma kikali ambacho kinachimbua udongo, inafanya kazi shambani. Ni uvumnuzi wa kisasa wa kilimo, udongo unarushwa juu huku na huko. Hii ni mashine ya kilimo.

Katika eneo la mashambani lenye miti, kuna trekta ya kijani na njano, inatumika kama mashine ya kilimo, inavuta kifaa cha kupanda mbegu shambani, iko tayari kwa kazi ya kilimo. Ni mashine ambayo ana umuhimu sana kurahisisha kazi.

Mashine za kilimo zimepangwa kwa utaratibu, ni mchakato wa kilimo cha kisasa. Taa maalumu zinatumika kusaidia miche kukua katika mazingira haya yanayodhibitiwa. Kilimo cha aina hii kinasaidia kuzalisha mazao mengi na bora bila kutegemea hali ya hewa ya nje.

Mkulima mmoja anatumia mashine ya kulima shamba lake la mpunga, mashine hii ni ya kilimo inamsaidia kuchakata udongo kwa haraka, na kwa ufanisi zaidi kuliko kutumia jembe la mkono, njia hii ni ya kulima inasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao.

Katika kilimo cha kisasa, mtalaamu anatumia chombo kumwagilia, ili kuhakikisha mimea inapata maji na virutubisho vya kutosha, yuko katikati ya safu ndefu za mimea ambayo imepandwa kwenye mfumo, utaratibu ni wa ghorofa nyingi, hii ni njia ya kufanya kilimo kiwe na tija zaidi.

Mashine ya kulima inatumika kutengeneza udongo wa kilimo, inasaidia sana katika kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao, mashine hii ina injini ndogo na vilevile inaweza kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka.

Mashamba ya kisasa ya "haidroponiki", mimea midogo mingi imepangwa katika safu refu kwenye rafu za chuma, kila mmea unaota ndani ya kontena ndogo nyeupe, na hupokea virutubisho kupitia mfumo maalumu wa umwagiliaji, mashine zinatumika za kilimo kurahisisha kazi.

Hii ni mashine ya kulimia mashamba, mashine hii ina rangi nyeusi inatumika kulima udongo kwa ajili ya kilimo, chini ya mashine hii kuna chuma ngumu sana ambapo ni muhimu sana na inatumika viwandani.

Hili ni trekta linatumika katika kilimo, mkulima anaendesha trekta anatumia mashine hizi kulima shamba kubwa. Ardhi imegeuzwa na kutayarishwa kwa ajili ya kilimo. Mkulima huyo anatumia dhana za kisasa za kilimo ilikufanya kazi yake iwe rahisi na haraka.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mashine imewekwa ili kupanda mimea kwenye sufuria, na kila sufuria imeandikwa kumi na moja, ishirini na moja sentimita. Kuna mimea mingi inakua na kuna vifaa vingi vya chuma vilivyopangwa vizuri.

Dereva anatumia trekta kubwa aina ya mashine za kilimo , kulima shamba lenye udongo mwingi , magurudumu makubwa yanasaidia kusonga mbele katika ardhi yenye matope ikimsaidia kulima ardhi vizuri kazi hii ni ngumu.

Trekta hili linatumika kulima shamba kubwa lenye udongo. Shamba hili limefanyiwa kazi kiasi fulani na Trekta linaendelea na shughuli za kulima, baadhi ya miti iko mbali mbele ya Trekta.

Nafasi ya ndani ya chafu kubwa yenye mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotemea juu ya mimea iliyo hai, mimea hii inafunikwa na ukungu mweupe inayoashiria kwamba maji yamemwagiliwa. Baadhi ya mimea ina rangi ya kijani kibichi na baadhi inaanza kugeuka rangi ya kijani iliyofifia.

Shamba la kisasa la ufugaji wa samaki liko hapa, kuna tanki kubwa la samaki ambalo limetengenezwa kwa plastiki nyeusi na mazingira yanayozunguka yamejaa mimea, hii ni njia nzuri ya kufuga samaki kisasa.

Huu ni mradi wa ufugaji wa samaki, ambapo kuna bwawa la samaki lililotengenezwa kwa umaridadi, pwani za bwawa hili zimetengenezwa kwa udongo, na kuna miti mirefu pembeni. Bwawa hili, ni jinsi ufugaji wa samaki unayavyoweza kufanyika kwa njia ya kisasa.

Mfumo huu wa ufugaji samaki unaleta matokeo mazuri sana, kwenye tanki la plastiki kuna samaki wengi wa rangi ya dhahabu wanaogelea kwa uhuru, ufugaji huu umeshikiliwa na matumizi ya mimea iliyopandwa juu ya maji ambayo inastawi vizuri.

Hili ni tangi la samaki, kuna aina mbalimbali za samaki wa mapambo wanaogelea kwa uhuru. Tangi limepambwa kwa mawe na vitu vingine vya chini vya maji, vinavyowapa samaki mahali pa kujificha na kucheza. Mwangaza wa rangi mbalimbali unatoka juu, ukiangazia maji na kuunda mazingira ya kupendeza.

Hili ni dimbwi la samaki wa mapambo kuna mawe yaliyopangwa kando na maporomoko madogo ya maji, yenye mtiririko mzuri wa maji yaliyopambwa na mimea ya majini. Kidimbwi hiki ni kwa ajili ya bustani ya nyumbani.

Magunia ya bidhaa mbalimbali za chakula yamewekwa sokoni yakiwa wazi. Kuna maharagwe meupe, maharagwe mekundu, maharagwe meusi. Magunia yote yametengenezwa vizuri.

Mwanamke huyo anafanya kazi katika eneo la misitu anachunga mimea midogo, amevaa kofia nyeupe na glovi akiwa ameinama chini ameshika mimea kwa mikono yake. Yupo eneo lenye mimea midogo mingi na ardhi ya udongo.

Mwanaume anafanyakazi katika bustani ndogo akitunza miche ya miti, anachagua miche bora ya kupanda baadae, miche hii ya misitu, huwekwa kwenye mifuko maalum ili kusaidia katika upandaji wa miti ,hii ni shughuli muhimu ya misitu kwa ajili ya kuandaa mazingira.

Katika shughuli za misitu mtu amesimama mbele ya mti mdogo anaoutunza kwa umakini, miti mingine imekauka, jambo hili ni sehemu ya umuhimu wa kutunza miti ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.

Katika shamba hili kila mche umeweka kwenye mifuko midogo ya plastiki iliyopangwa kwa safu ndefu. Wafanyakazi wachache wanashughulikia miti hiyo wakipanda na kutunza mazingira, ni eneo kubwa lenye miti mingi ni maradi mkubwa wa upandaji miti. Kazi hii ni muhimu sana kwa urejeshaji wa misitu na uhifadhi wa mazingira.

Mimea mikubwa aina ya migomba imepandwa kwenye udongo na mimea mingine midogo iko ndani ya mifuko na vyungu. Hii ni sehemu ya kuuzia mimea, ni bustani ya kuuza maua. Mimea ya migomba imejaa majani makubwa, wakati mimea mingine ina majani ya kijani kibichi. Haya ni mazingira ya misitu.

Katika eneo hili kuna msitu mkubwa sana, ambapo mwanaume mmoja yupo ndani ya handaki anachungulia, huku akiwa amepunga mkono wake. Eneo hili kuna ngazi ambazo zinaelekea milimani ni eneo safi na ni zuri.

Katika eneo hili ni mandhari ya misitu maji yanatiririka yakijikusanya katika eneo moja, yanapofika katika bonde maji haya ni yenye rangi ya udongo, ambapo juu na pembeni kuna miti mbalimbali ni eneo kubwa la msitu mzito.

Katika kilimo hiki cha kisasa mimea imepangwa kwenye safu, mimea hii imewekwa kwenye mabomba meupe inakua bila kutumia udongo. Kilimo hiki ni mbinu mpya ambayo inasaidia wakulima kupata mavuno mengi.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha hydroponiki ambapo mimea inakuwa kwenye chombo cheupe bila kutumia udongo, maji yanaongeza virutubisho kwenye mimea hii, hii ni njia nzuri sana ya kilimo.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kilimo ambapo mimea inakuwa bila udongo, mimea hii ipo chini ya mawe kwenye trei kubwa la rangi ya bluu. Bomba la maji linapita ndani ya mimea hii, mimea hii inatumia maji kwajili ya virutubisho.

Mwanaume huyu aliyevalia kofia yenye rangi ya kijana na shati la machungwa, ni msimamizi wa eneo hili la kilimo cha kisasa cha hadroponi. Anahakikisha hapa wakulima wanapata mazao yao kwa kiasi kikubwa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponi, umeandaliwa kwa ajili ya kupanda mboga. Mfumo huu unajumuisha mabomba ya plastiki yanayoelekezwa juu ya meza, na mimea inakua vizuri ndani ya mabomba hayo. Kuna ndoo kubwa inatumika kutunza maji na virutubisho. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo.

Chungu cheupe chenye mimea ya haidroponi imepandwa ndani yake. Majani yake yana rangi ya kijani kibichi. Mimea hii imechepuka katikati na majani yake yametapakaa kando ya chungu hicho cheupe.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponi, mimea midogo ikikua ndani ya mabomba meupe ya plastiki. Mimea hii imepangwa kwa mistari mirefu na inakua vizuri. Nyuma ya mabomba kuna mimea na miti mikubwa ikiashiria kuwa mradi huu wa kilimo hufanywa nje.

Teknolojia ya kilimo cha (Hydroponiki) inatumiwa hapa, ambapo mizizi ya mimea inakuwa ndani ya maji na mbolea badala ya udongo. Mimea ina mizizi mingi mirefu na yenye afya huku mti mmoja ukiwa umeunganishwa na mfumo wa kulisha maji na virutubisho.

Katika kilimo cha Hebotiniki mimea inakuwa vizuri ndani ya chombo cheupe, majani yake yana rangi kijani kibichi na yenye afya mfumo huo wa kilimo cha kisasa hutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo hivyo kuruhusu mimea kukua katika mazingira yanayothibitiwa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha "haidroponic", ambapo mzizi wa mmea inaning'inia maji yenye virutubisho. Maji haya yamejaa povu ni mzunguko wa hewa upo. Mimea hii inakuzwa bila kutumia udongo ikiwa na njia bora ya kupanda mboga, katika maeneo ya udongo usiofaa.

Ubunifu wa kilimo cha kisasa unapatikana katika eneo hili, ambapo mimea inalimwa kwa njia ya haidroponi, yaani bila udongo. Mimea michanga imepandwa kwenye mabomba meupe ya maji, mabomba haya yamepumzika juu ya fremu za mbao na mfumo wa umwagiliaji unaendesha maji na virutubisho kwa mimea.

Hiki ni kilimo cha haidroponi, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe ya maji, mabomba haya yamewekwa juu ya fremu na kuna tanki la maji chini. Mfumo huu wa kilimo unatumia maji na virutubisho badala ya udongo.

Huu ni mfumo ya haidroponiki mimea midogo inakuwa kwenye miundombinu maalum, mfumo huu unaruhusu kilimo cha mimea bila kutumia udongo. Hii ni njia nzuri ya kuzalisha chakula katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha "haidroponiki" ambapo mimea inalimwa bila udongo, badala yake hutumia mirija maalumu. Mfumo huu wa kilimo umepangwa vizuri na unafaa kwa maeneo yenye nafasi ndogo.

Mkulima amesimama ndani ya chafu akiwa amezungukwa na mimea ya stroberi iliyopandwa kwa mfumo wa haidroponiki. Mfumo huu wa kilimo inaruhusu mimea kukua bila udongo kwa kutumia maji na virutubisho.

Kilimo cha kisasa cha haidroponiki kiko hapa ambapo mimea inapandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu. Mabomba haya yamepangwa kwa utaratibu yameinuliwa kutoka ardhini na yanafunikwa kwa nyenzo za plastiki ili kufunga upitaji wa mwanga.

Katika shamba hili dogo ni kilimo cha "haidroponiki" kinatumika, ambapo mimea inaoteshwa kwenye mirija maalumu na inapata virutubisho vyote kupitia maji. Ni njia nzuri ya kulima katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Hili ni shamba la kisasa la Haidroponiki, ambapo mimea ya saradi inakua kwa njia ya kisayansi. Mimea hii imepandwa kwenye mabomba yanayotembea. Huu ni mfumo mpya wa kilimo.

Hili ni shamba dogo la haidroponi, ambapo miche ya saladi inaota ndani ya sanduku la plastiki lenye rangi ya manjano na bluu, kumewekwa pampu ndogo ya maji ambayo inasaidia maji kupita, njia hii ni ya kisasa kwa ajili ya kilimo,

Tekinolojia ya kilimo cha haidroponiki inatumiwa hapa, ambapo mizizi ya mimea imewekwa ndani ya maji na mbolea badala ya udongo, mimea ina mizizi mingi na mirefu na yenye afya. Mti mmoja ukiwa umeunganishwa na mfumo wa kulisha maji na virutubisho.

Mimea inalimwa ndani ya chombo kikubwa cha plastiki, mimea hii inakua na afya nzuri, inatunzwa vizuri. Chombo hiki kimekaa kwenye mbao, pembeni kuna kuta za saruji na mlango wa mbao. Hii ni njia tulivu cha bustani ndogo katika kilimo cha "haidroponiki".

Hapa kuna wafanyakazi wengi wakiwa katika eneo la viwanda vya kilimo, wanaandaa maua kwa ajili ya usafirishaji. Kila mtu amevaa sare na glovu zinazofanana wakiwa wameketi kwenye meza ndefu. wanafanya kazi kwa bidii na kuhakikisha kila ua limekaguliwa na kufungwa vizuri.

Trekta inatumika kulima shamba kubwa lililokauka imefungwa jembe maalumu la kulimia na inasukumwa na mtu mmoja. Udongo wa kahawia unachimbuliwa vizuri, hiki ni kilimo cha viwandani inayotumia mashine kubwa na za kisasa na inayorahisisha kazi ya kilimo.

Shamba kubwa la kufuga kuku, kuna vifaranga wengi wakiwa wamekusanyika karibu na vyombo vya chakula na maji. Vifaranga hawa watakuwa ni kuku wa nyama na mayai. Vyombo hivi vina muundo maalumu ili kurahisisha upatikanaji wa chakula na maji kwa kuku wote.

Hili ni shamba kubwa la kibiashara lililofunikwa kwa wavu. Kwenye shamba hili la kilimo cha viwandani, kuna mwanaume mmoja akichunga na kutunza mimea. Njia za mimea zimepangwa vizuri na ni zenye afya.

Kundi la vifaranga wengi waliojaa ndani ya banda la ufugaji wa kuku wa kibiashara. Wamezungukwa na pumba na maranda ya mbao, yaliyotapakaa chini. Huu ni mfano mzuri wa ufugaji wa viwandani ambapo kuku hufugwa kwa wingi katika eneo dogo.

Shamba kubwa la kabichi limepandwa kwa utaratibu mzuri. Kabichi zimepangwa kwenye mistari mirefu iliyonyooka zikiwa zimekomaa na zenye rangi ya kijani kibichi, baadhi ya miti iko kwa mbali. Hiki ni kilimo cha viwandani kwa sababu mazao yamepandwa kwa wingi kwa matumizi ya kibiashara.

Haya ni mashamba makubwa ya kabichi yanayokua kwa wingi, maua ya kabichi yana majani mapana yanayounda kichwa kikubwa, na yamepangwa kwa mstari kwenye udongo. Hali hii ni ya mfumo wa kilimmo cha viwandani ambapo zao la kabichi limelimwa kwa wingi.

Katika eneo hili kubwa la kilimo cha viwandani kuna bustani ya mananasi. Mimea hii imepandwa kwenye mistari iliyonyooka na ina matunda mengi ambayo bado hayajakomaa. Hili ni shamba ambalo linatoa mazao mengi sana.

Kilimo cha kisasa kinafanywa katika shamba hili ambapo mimea imepandwa kwenye mistari mirefu iliyopangika. Kuna mimea ya aina ya mikaa na vitunguu. Mfumo wa umwagiliaji uko vizuri karibu na mimea. Hizi ni mbinu za kilimo bora.

Vitunguu vingi vimepangwa pamoja, tayari kusafirishwa kwenda sokoni. Huu ni mfumo wa kilimo cha kibiashara, ambapo mazao mengi yanatolewa kwa pamoja. Vitunguu hivi vinatazamiwa kuuzwa sokoni na vinachukuliwa kama bidhaa kuu ya kilimo cha kibiashara.

Hili ni shamba kubwa la kuku wa mayai likiwa na safu ndefu za vizimba wenye kuku wengi ndani yake, shamba hili la kisasa lina mpangilio wa viwanda na njia ya kati, ambayo kuna mkusanyiko wa mayai na vyakula. Mfumo huu wa kilimo cha viwanda huwezesha uzalishaji mkubwa wa mayai.

Ndani ya zizi kubwa, kuna ng'ombe wengi wakubwa wamepangwa kwa mstari, wanasubiri kukamuliwa maziwa, wamefungwa kwa mitambo maalumu, na kila mmoja ananafasi yake. Mfumo huu ni kilimo cha viwandani, ambapo ng'ombe hutunzwa kwa wingi, katika mazingira ya ndani kwa lengo la kuzalisha maziwa, na nyama kwa kiwango kikubwa.

Hapa kuna kilimo cha viwandani mashine kubwa yenye rangi ya kijani na manjano, inatumika kuhakikisha shamba hili linalimwa kwa ufasaha. Pembeni mtu mmoja ni mhusika anaelekeza matumizi ya kutumia mashine hii kwa ufasaha.

Katika eneo hili kuna ufugaji wa viwandani wa kuku wengi sana, kuku hawa wote wamejaa ndani ya banda kubwa, wanapata chakula na maji kwa kutumia vyombo vilivyopangwa kwa umbali, ambavyo vinamfumo wa kutoa chakula kiautomatiki, hii ni njia ya kufuga kwa wingi ili kukidhi mahitaji ya soko.

Hili ni shamba kubwa la kilimo cha kibiashara, ambapo mimea imepandwa chini ya kifuniko cha plastiki kinachounda chafu. Mfumo huu wa kilimo cha kisasa unasaidia kulinda mimea dhidi ya wadudu na hali mbaya ya hewa. Hiki ni kilimo cha viwandani.

Mwanaume anatembea katikati ya shamba la kisasa la wakulima wa viwandani. Mimea ya mboga imeoteshwa kwa mpangilio mzuri. Kila mmea unaungwa mkono kwa kamba kutoka juu, ili uweze kusimama na kukua vizuri. Njia iliyopita ina udongo mwekundu.

Wafanyakazi wawili wamevalia sare safi wakiwa wamefunika nyuso zao wanapanga maparachichi kwa makini, maparachichi yanapitia ukaguzi kabla ya kupakiwa kwenye makatoni. Hii ni tasnia ya kilimo inayokuwa kwa kasi inatumia teknolojia kusafirisha kwenye masoko ya kimataifa mashine za kisasa zinatumika.

Katika mashamba haya makubwa ya kilimo cha viwandani, trekta inatumika kwa shughuli mbalimbali za kilimo. Magurudumu yake makubwa yanasaidia kulima hata kwenye udongo ulio laini na kuweza kuvuna mazao mengi.

Hili ni shamba kubwa la kilimo lililolimwa vizuri. Mimea imepandwa kwenye mistari inayozunguka vilima. Kilimo hiki cha viwandani kinaongeza ukuaji na kutoa ajira, pia kinasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo kwenye miteremko.

Milima mizuri inayofunikwa na mashamba ya kijani kibichi ya chai, yamepangiliwa kwa maridadi yanapita mbele yetu. Kinjia chembamba cha udongo kinapita katikati ya mashamba haya kinachoelekea mbali hadi kwenye vilima. Hiki nikilimo cha viwandani.

Ndani ya chafu kuna mashamba makubwa yamepandwa kwenye safu ndefu, njia ndefu imeachwa katikati ya mashamba kwa ajili ya usafirishaji wa bidhaa. Mtu mmoja amesimama mbali mwingine amesimama mbali mwishoni mwa safu anafanya kazi. Hii ni mfumo wa kilimo cha kisasa.

Kilimo cha viwandani cha uyoga mweupe unaofanyika kwenye shamba kubwa. Uyoga huu unakuzwa kwa wingi ili kukidhi mahitaji ya soko. Aina hii ya kilimo ni maarufu sana kwa matumizi ya teknolojia ya kisasa; hiki ni kilimo cha viwandani.

Katika shamba hili, mimea ya kijani inakua vizuri; imepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna mifumo ya umwagiliaji inapita katikati ya mimea. Hapa kumeezekwa paa kubwa ambapo linazuia jua kali lisiathiri mimea.

Mzee huyu amevaa shati yanye rangi ya kijivu na suruali nyeusi, ananyunyizia maji kwenye mimea iliyopandwa kwenye safu. Mzee huyu anatumia mifumo ya umwagiliaji kwa kutumia bomba. Njia hii ya umwagiliaji ina ruhusu maji kufika kwenye mimea kwa urahisi.

Shamba kubwa lenye mifereji mirefu ya umwagiliaji maji. Mifereji hii imejaa maji, yakitiririka kuelekea sehemu nyingine. Udongo ni wa unyevuunyevu. Baadhi ya maeneo kuna mimea michanga.

Mimea midogo ya bustani inapata majikutoka kwenye mfumo wa umwagiliaji ambao unanyunyiza maji juu yake bomba la chuma linapitisha maji kupitia mpira maalumu wa plastiki unaounganishwa. Mfumo huu unafanyakazi kando ya mistari ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao unanyunyizia maji kwenye mimea iliyopandwa, mfumo huu ni njia bora ya umwagiliaji unaowezesha maji kufika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kuokoa maji, mimea ina majani ya kijani yaliyopangwa kwenye safu ndefu.

Shamba hili kubwa kuna mfumo wa umwagiliajimaji wa kisasa unaotumia mirija. Mirija hii imetandazwa kwenye udongo wenye mimea michanga na mchanga huo umeinishwa kwa mistari.

Katika eneo hili kuna kilimo kikubwa, kuna bustani ya mboga na mifumo ya umwagiliaji. Mifumo hii imepangiliwa kwa usahihi kabisa, kuna mitaro iliyojaa maji katikati ya mimea, ambayo husaidia kutoa maji ya kutosha kwa mimea.

Kilimo cha umwagiliaji kinafanyika shambani huku maji yakimwagiliwa kweye mimea kupitia mfumo wa umwagiliaji. Maji hutoka kwenye mabomba ya bluu na kunyunyiza mimea na kusaidia kukua vizuri. Hii ni njia bora ya kuhakikisha mimea inastawi hata katika hali ya ukame.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone huko hapa; mabomba ya maji yakifuatana na mimea na mfumo huu unalenga kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, ili kuzuia maji kupotea. Hii ni teknolojia inayotumiwa kwenye kilimo cha kisasa na mashine ya umwagiliaji hiko.

Katika shamba hili, kuna mfumo wa umwagiliaji ambapo, mtu anarekebisha mabomba yanayoongoza maji kwa mimea. Bomba hizi zimepangwa kwa utaratibu zimeunganishwa na mimea iliyopandwa katika shamba hili.

Shamba kubwa la kilimo lenye udongo mwekundu uliopangwa kwa mistari. Mistari ya mabomba ya umwagiliaji imewekwa kati ya mimea ili kuhakikisha maji yanawafikia. Mimea hii inakua kwa mpangilio mzuri huku nyuma ya shamba kuna miti mirefu.

Shamba hili linatumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Mimea imepandwa kwenye ardhi, ambapo mimea inapata mwanga wa jua. Hali hii ni teknolojia inayotumika katika kilimo cha kisasa. Mfumo huu unatumika kukuza mboga na matunda.

Katika mandhari hii mti mkubwa unatoa kivuli. Mti huu mtu yeyote anaweza kukaa chini na kutulia ili asipigwe na jua. Katikati barabara inayoelekea milimani inapita ikiwa na vumbi, pembeni kuna mashamba makubwa ni sehemu ambayo watu wanaweza kuanzisha kilimo.

Haya ni mandhari tulivyo sana kuna miti mingi ambapo miti hii ina majani ya kutosha kuna njia ambayo inaelekea milimani kwa mbali mlima mkubwa umejitokeza hii ni sehemu nzuri sana kwa utulivu.

Haya ni mazingira safi na tulivu, katika mandhari hii kuna wanyama wengi tofauti tofauti, kuna miti, kuna nyasi fupi, twiga warefu wanakula majani yao pia kuna pundamili wazuri sana.

Sehemu ya mashambani iko wazi, yenye udongo wa mchanga wenye majani machache yaliokauka. Mto unaelekea upande wa kushoto, ukifuatana na njia ya mzunguko. Mbali kabisa kuna milima miwili inayopendeza ikifunika eneo lote. Hii ni mandhari nzuri sana.

Haya ni mazingira ya asili, eneo la wazi lenye milima ya miamba inayozungukwa na miti mingi, rangi ya kahawia na kijani kibichi inatawala mandhari, kuna uwepo wa mimea michache.

Haya ni mandhari ya asili, ambapo kuna milima na tambarare. Mazingira yake ni ya kuvutia na yanatoa amani. Mimea ya nyasi na miti michache iliyokauka inafunika sehemu kubwa ya ardhi. Mawingu meupe yanaelea polepole angani.

Hapa simba mmoja amepumzika kwenye nyasi kavu. Nyuma ya simba kuna miti na majengo marefu ya jiji yapo kwa mbali. Hii ni ishara ya mchanganyiko wa maisha ya porini na maendeleo ya mji.

Mandhari pana na maridadi yanatukumbusha uzuri wa asili. Kuna vilimo vya kijani kibichi mbele na maeneo mengi ya kilimo yanapita mbele yetu. Miti imetawanyika hapa na pale na maeneo ya wazi yanatukumbusha jinsi asili inavyoweza kuwa tulivu na ya kuvutia.

Haya ni mandhari ya asili, ambapo jua la machweo linafichwa kidogo na mti mkubwa. Hivyo inatengeneza miale angavu ya mwanga. Miti na vichaka vidogo vimetawanyika katika eneo lote, na nyasi zimetanda ardhini.

Kundi la twiga limekusanyika kwenye kilima kinachotazamana na mandhari kubwa ya siri, nyuma yao kuna miti michache na mimea ya porini ikitengeneza mpaka kati ya kilima hicho na uwanda wa mbali. Anga na rangi ya bluu iliyokolea, ikiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Eneo hili la asili, kuna mto mrefu unaoelekea mbali, ukiwa umepakana na misitu minene ya kijani kibichi, pande zote mbili kuna visiwa vidogo vyenye miti katikati ya mto.

Haya ni mazingira mazuri sana, kuna mlima mkubwa, ambapo unavutia sana, juu mawingu yametawanyika. Mlima huu una rangi ya bluu pamoja na nyeupe, kuna miti yenye kijani kibichi.

Haya ni mandhari ya kuvutia iliyojaa milima, miti na mabonde ya kijani. Angani kuna mawingu meupe yanayopita taratibu yakifanya mandhari haya yawe na amani, mbali kidogo kuna bonde pana likiwa limefunikwa na ukungu mwepesi.

Haya ni mandhari tulivu, kuna ziwa kubwa na mwambao. Ziwa lina maji safi ya bluu yaliyokolea yakipiga ufukweni. Ufukwe unaundwa na mawe na mchanga mweupe, mimea ya kijani inakua kando ya ufukwe huo.

Katika mandhari hii kuna njia mbili za udongo zinazopita katikati ya vichaka vidogo. Milima ipo kwa mbali na anga inamawingu hafifu yaliyoenea. Njia moja inayoelekea kulia na nyingine inaelekea mbele zikijitenganisha baada ya umbali mfupi. Jua linaangaza kwa upole na kutengeneza vivuli vichache haya ni madhari mazuri sana.

Twiga mmoja amesimama katikati ya pori lenye miti na vichaka, huku nyuma yake kukiwa na jiji kubwa lenye majengo marefu. Mazingira haya ni mchanganyiko wa asili ya porini na mazingira ya jiji ni hifadhi ya Wanyama ilio karibu na eneo la mjini.

Haya ni mazingira mazuri sana na eneo pana ambapo kuna maji yaliyotuama, pia kuna mawe yliyopo ndani ya maji haya, pembezoni kuna nyasi pia kuna miti iliyokauka.

Eneo hili la milima ni mizuri, likiwa na mimea na nyasi zilizotapakaa kote. Kando ya barabara kuna miti mikubwa yenye majani ya kijani kibichi. Njia ya mchanga inapita katikati ya mandhari haya ya asili. Anga ni safi na lina wawingu meupe yenye kuvutia sana. Hii ni mandhari yenye kuvutia.

Haya ni mandhari nzuri sana. Kuna barabara ndefu iliyopita katikati ya eneo lenye miti na nyasi, ikitenganisha ardhi na maji ya ziwa. Kwenye upande mmoja kuna nyasi kijani kibichi na miti na upande mwingine kuna maji ya ziwa.

Jangwa la kuvutia na mti wa mazingira asili ulio peke yake kwenye eneo la wazi lenye nyasi kavu, eneo hili ni uzuri wa asili na utulivu wa mazingira. Mti huu unastawi vizuri licha ya kwamba ni mti pekee katika eneo hili.

Machweo ya jua yapo nyuma ya mti mkubwa uliokatikati ya shamba, kuna barabara ya vumbi inayopita karibu na mti huo ikielekea mbali. Mazingira haya ni uzuri wa asili wa eneo la mashambani wakati jua linapochomoza na kutua.

Eneo pana lenye milima mirefu iliyopandwa chai kwa mtindo wa matuta, mimea ya kijani kibichi inafunika miteremko yote. Ni mandhari nzuri sana, hii ni mandhari ya kuvutia yenye utulivu na hewa safi.

Hii ni mandhari tulivu na inavutia kwa macho, maji ya mto yanapita chini ya daraja refu. Yakitiririka kuelekea sehemu isiyojulikana, daraja limejengwa kwa nguvu nani njia ya usafiri. Uoto wa asili unafunika pande zote mbili za mto. Huu ni uzuri wa ardhi ya shambani.

Mandhari ya mazingira, kuna mto unatiririka katikati ya shamba lenye udongo mwekundu. Sehemu hii imejaa miti na vichaka vidogo, kwenye ukingo wa mto, mti mkubwa unaning'inia juu ya maji.

Katika mazingira haya idadi kubwa ya ndege aina ya Flamengo wametua karibu na ukingo wa ziwa, nyuma yao kuna milima mirefu yenye kupanda na kushuka huku mimea ya kijani ikiwafunika miguuni mwa milima anga ni la bluu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mazingira haya ni ya asili, ni tulivu sana, yenye kijani kibichi na manjano. Kuna njia ya udongo inayopita katikati ya miti ambayo inapitia kwenye vilima vilivyo kijani. Kuna sehemu ambayo jua linaangaza.

Mandhari ya milima na nyanda za juu yenye kilimo cha mazao mbalimbali. Sehemu hii ina mvuto na miinuko, na baadhi ya ardhi imelimwa kwa ajili ya kilimo. Majengo machache yamejengwa katika eneo hili. Mandhari ni ya kijani kibichi. Hili ni eneo zuri sana.

Huu ni mradi wa kuhifadhi maji, ambapo bwawa hili kubwa limejengwa kwa saruji ili kuzuia maji yasiende, yakisaidia kuhifadhi maji kwa matumizi mbalimbali kama vile: kilimo, uzalishaji wa umeme, na matumizi mengine ya nyumbani; haya ni mandhari mazuri sana.

Kwenye mandhari haya kuna milima mikubwa iliyofunikwa na theluji kwenye vilele vyake, kuna mawe mengi makubwa chini ya mlima pamoja na mimea midogo iliyokauka. Anga ni safi na lina rangi ya bluu iliyokolea, linatoa mwanga mzuri.

Mandhari hii tulivu ina rangi ya bluu inayong'aa chini ya mwanga wa jua. Jua hili limezungukwa na miti mirefu yenye matawi yaliyonyooka. Maji yanatafakari anga, kuna mawingu meupe. Upande wa mbali kuna milima, imefunikwa na ukungu hafifu.

Mandhari ya vijijini kuna barabara ya vumbi ikipita katikati ya mashamba yaliyotawanyika. Baadhi ya maeneo yana mimea michache huku mingine ikiwa na miti mirefu yenye majani mengi. Anga niya mawingu huku jua likiangaza kidogo chini. Huu ni uhalisia wa maisha ya kila siku katika maeneo haya.

Haya ni mandhari mazuri sana. Kuna wingu na ni mchana kweupe, udongo wake ni mkavu, kuna njia za maji, pembeni kuna misitu mikubwa; ambapo eneo hili ni eneo ambalo ni kubwa sana.

Hapa kuna njia ya udongo inapita katikati ya mandhari yenye miti michache na ardhi kavu. Njia hii inatumika na magari pamoja na wanyama kwani kuna alama za matairi. Mbali kabisa kuna mlima mdogo wenye ukungu ikikamilisha mandhari ya eneo hili lenye asili.

Mandhari hii ya kuvutia kuna milima mirefu yenye saruji juu imefunikwa na mawingu meupe, chini ya milima kuna msururu wa miti mingi ya kijani kibichi, hapa kuna msitu mnene, anga ni safi lina rangi ya samawati.

Milima yenye kupanda na kushuka imefunikwa na majani mabichi, mistari inayoundwa na upandaji imetengeneza miundo ya kuvutia kwenye mandhari. Mjengo mdogo uko kwa mbali katikati ya bonde, hali ya hewa ni tulivu na hewa ni safi.

Haya ni mandhari ya asili ambapo barabara ya vumbi yenye rangi ya kahawia imepita katikakati ya pori lenye nyasi na miti midogo iliyosambazwa pande zote mbili. Njia hii inapanda milima mdogo kuelekea mbali chini ya anga ya samawati iliyowazi.

Mandhari haya kuna nyasi kavu zinazonyooka mbele ya msitu ya miti na milima yenye ukungu kwa mbali, hali ya ana inavutia sana ikiwa na rangi ya bluu inapendeza siku ya jua na hali ya hewa ni tulivu.

Katika eneo hili kuna ufugaji wa mbuzi, mbuzi hawa wengi wana rangi nyeupe huku wengine wakiwa na rangi ya kahawia pamoja na nyeusi, hawa wafugaji wanahakikisha mbuzi hawa wanapata mahitaji muhimu ili kufikisha lengo la kupata maziwa na nyama.

Hili ni kundi kubwa la mbuzi likiwa limefungwa ndani ya banda maalumu wanakula chakula kilichowekwa kwenye kibao kirefu cha kulishia. Kila mbuzi anakibao chake cha kulishia akitofautishwa na mwingine kwa uzio wa mbao. Hiki ni kilimo cha mifugo kwani hapa mbuzi wanaishi.

Hapa shughuli za kilimo cha mifugo zinaendelea, mbuzi wakiwa wamefungiwa ndani ya banda, wanakula majani safi na yenye lishe bora, wanakaa mahali palipokua pameandaliwa maalumu kwao. Mbuzi hawa wanafugwa kwa ajili ya maziwa.

Hiki ni kituo cha kufuga nyuki kwa ajili ya kilimo cha ufugaji wa nyuki. Kuna mizinga mingi ya mbao imepangwa na mizinga hiyo imewekwa karibu na miti na vichaka. Nyuki hutengeneza asali ndani ya mizinga na hivyo kutoa kipato kwa mfugaji wa nyuki.

Hii ni kundi kubwa la bata wazungu wakiwa wamekusanyika pamoja wametulia kwenye mazingira ya kufungwa, kuwepo wa bata hawa ni mradi wa ufugaji wa kuku unaofanyika mahali hapa. Bata hao ni wazuri na wenye kuvutia, huku msimamizi wao akihakikisha wapo katika mazingira safi.

Hawa ni bata ambao wamekusanyika katika eneo moja, bata hao wana rangi nyeupe wengine wakiwa na rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi, bata hao wanafungwa ndani ya eneo hili ni wazuri sana na ni wenye kuvutia.

Kuku wengi waliochanganyika rangi wamekuwa wakiwa karibu na sehemu ya chakula cha kuku, wengi wamekusanyika hapa ili kula na kunywa, kuku hawa wamekuwa wakifungwa kibiashara kwa ajili ya nyama na mayai.

Hili ni kundi la kanga, jamii ya ndege, ambao ni kuku wa kienyeji, wanatawanyika kwenye eneo lenye nyasi. Wana manyoya ya rangi ya kijivu na madoadoa meupe. Wengine wanatazama mbele na wengine wamejikunja chini.

Kuku wengi wamefugwa kwenye mabanda maalumu ya chuma, mifumo ya kisasa ya maji na chakula imefungwa hapa ili kurahisisha kazi ya ufugaji wa kisasa wa kuku, wanafugwa kwa ajili ya mayai na nyama.

Paketi hii ya mbegu ya kilimo yenye picha ya majani ambapo ina maandishi yafuatayo sehemu lao said blacky mite shade, paketi hii ni muhimu sana kwa ajili ya wakulima na wanaitumia sana kwa ajili ya kupata mbegu.

Hiki ni kifungashio cha mbegu kimefungwa vizuri kikiwa na picha ya mazao ndani yake, rangi ya kifungashio ni ya kijani lebo ina aina mbalimbali za mbegu zilizokuwemo. Hii inawakilisha kilimo cha mbegu kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Reki imejaa pakiti za mbegu za kupanda kuna aina mbalimbali za mbegu ikiwemo sukuma wiki, kabeji, spinachi na karoti. Pakiti hizi zimeandikwa kwa majina ya kingereza na zina picha za mboga husika, hivi ni jinsi kilimo cha mbegu kinauzwa shambani na wakulima.

Hii ni pakiti ya nyanya ambayo inapatikana katika maduka ya kilimo na mifugo. Pakiti hii ina picha ya nyanya pia ina maandishi ambayo imeandikwa 'LOYALSEED'. Hii ni pakiti muhimu sana inasaidia wakulima kupata mazao yaliyo bora.

Kwenye shamba lenye udongo wa michanga, mimea midogo imepandwa kwenye mistari iliyonyooka. Pia kuna bomba la plastiki jeusi, limewekwa kando ya mmea kwa ajili ya unyunyiziaji wa maji. Hii inaruhusu mimea kupata maji kwa urahisi na kwa utaratibu.

Katika eneo hili kilimo cha mbegu kinaendelea, wakulima watatu wamesimamia mbegu nyingi za kahawa zinazokaushwa juani. Mbegu hizi zimetandazwa kwenye kitambaa kikubwa na zimefunikwa kwa matunzo. Hii ni hatua muhimu katika kilimo cha mbegu za kahawa.

Mashamba ya kisasa ya kilimo cha mbegu yenye miti midogo ya kijani iliyopandwa kwenye mistari. Mfumo wa umwagiliaji kwa matone unatumika, ambapo bomba nyeusi zinapita kando ya mimea. Umwagiliaji huu unasaidia mazao kukua haraka.

Shughuli za wakulima zinapendeza wanawake, wanaume na watoto wamekusanyika wakipakia mbegu. Shughuli ya upakiaji inaendelea vizuri huku magunia yakijazwa na kusukumwa pembeni, maandalizi haya ni mwanzo wa mchakato wa usambazaji wa mbegu.

Hili ni eneo ambalo shughuli za kilimo cha mbegu zinaendelea. Limesheheni mimea mingi ya aina tofauti, iliyopandwa kwenye trei maalumu, hizi ni mbinu za kisasa za kilimo. Mimea hii inahitaji uangalifu mwingi ili kukua vizuri.

Mashamba madogomadogo yamemea ya kilimo cha mbegu, yamepangwa kwa ustadi kwenye trei kubwa za plastiki. Kila mche umepandwa kwenye udongo wenye rutuba, tayari kuhamishwa kwenye shamba kubwa ili kukua na kustawi.

Bidhaa mbalimbali za mashambani zimepangwa kwenye magunia makubwa zikiwemo maharage ya aina tofauti, mbegu za alizeti, na viungo mbalimbali vinavyotumika nyumbani. Mfumo huu ni uuzaji wa mazao ya kilimo sokoni ambapo wakulima na wafanyabiashara huuza mazao yao; hii ni sehemu muhimu ya mfumo wa masoko ya bidhaa za kilimo.

Kwenye trei nyeusi kuna safu nyingi za mbegu zilizoota, kila mbegu imepandwa kwenye udogo na matandazo, kunamimea midogo imechipuka ikiwa na rangi ya kijani kibichi, zimepangwa vizuri kwenye trei na ziko tayari kwa ajili ya kuhamishwa na kupandwa shambani.

Shamba hili limepandwa mimea na limewekewa mfumo wa umwagiliaji kwa ajili ya kilimo cha mbegu, kila mche umewekwa kwa uangalifu kupata maji ya kutosha na kuhakikisha ukuaji wake mzuri, udogo umetunzwa vizuri mazao yana afya njema.

Hapa kuna shughuli ya ukulima wa mbegu. Kila mfuko umejaa mbegu za aina tofautitofauti, zilizowekwa alama ili isitokee. Mifuko hii imetengenezwa kwa kitambaa cha kahawia na zimepangwa kwa makini juu ya uso wa mkeka.

Kwenye chapu hii kubwa kuna safu ndefu ya mimea iliyopandwa kwenye sufuria ndogo za plastiki, kila mmea una afya nzuri na unatunzwa kwa uangalifu, kunamfumo wa unyunyuziaji maji ya kisasa juu ya safu za mimea, njia zinazopita katikati ya safu za mimea zinafunikwa na vitu kama matandazo.

Katika soko hili kuna bidhaa mbalimbali za kilimo, ambazo ni mbegu na nafaka, zimewekwa kwenye magunia madogo zimepangwa kwa utaratibu kwaajili ya wateja kununua, ni mpya na safi na kila gunia lina bei tofauti kulingana na aina ya mbegu.

Kwenye eneo hili la mbegu kuna wakulima wakifanya kazi kwa bidii, kuchagua mbegu bora. Wamekusanya mazao yao, na kuyatengeneza katika mafungu makubwa meupe. Kisha wanachagua mbegu ndogo ndogo. Mmoja wao anafungua fungu kubwa, huku wengine wakiendelea na kazi ya kuchambua mbegu.

Hii ni miche midogo ambayo imeoteshwa kwa uangalifu na majani yake ni yenye afya na yamekuwa vizuri. Hiki ni kilimo cha mbegu kwani miche hiyo inapandwa na kutunzwa hadi kufikia kupandikizwa kwenye bustani kubwa.

Katika soko hili la mbegu kuna aina mbalimbali za nafaka zimepangwa kwenye viroba vikubwa, kuna: mahindi, maharagwe na mazao mengine mengi. Bbaadhi ya viroba vimefunguliwa, vinatoa nafasi kwa wanunuzi kuviona vizuri. Kando kuna vyombo vidogo zilizojaa mbegu za kilimo.

Ndani ya jengo hili la kisasa, shughuli za kilimo cha mbegu zinapatikana. Kuna mimea midogo mingi iliyopandwa kwenye sufuria ndogo, ikiwa imepangwa kwenye rafu mbalimbali. Mimea hii inakuzwa katika mazingira yanayodhibitiwa na ni yenye afya sana.

Mahindi yamepandwa shambani, yanachanua na yana afya yanasubiri msimu wa kuvuna upandaji wa mbegu ni wa mafanikio, na mimea inakua vizuri, udongo ni wenye unyevu unyevu wa kutosha kwaajili ya ukuaji mzuri wa mimea.

Hizi ni pakiti za mbegu zinatumika kama viungo kwenye vyakula, paketi hizi zimepangwa kwenye rafu ya chuma na kando kuna pakiti nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu na zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima.

Hiki ni kitalu cha kupandikiza mbegu, ambapo mimea midogo imepangiliwa kwenye trei. Hii ni njia nzuri sana ya kilimo cha mbegu kwa sababu husaidia mimea kuchipua vizuri kabla ya kupandwa shambani.

Miche mingi ya mbegu inakua vizuri kwenye trei zilizojazwa na udongo. Hili ni shamba la mbegu ambapo kuna mamia ya mbegu zinakua zikiwa zimetengwa vizuri na tayari kuhamishwa kwenda kwenye shamba kubwa.

Hii ni pakiti ya mbegu za spinachi ambapo ina maandishi ikiwemo "EA SEED, SPINACH, INDIAN FALAK" pia kuna picha za majani ya spinachi hiki ni kipakiti muhimu sana kwa wakulima.

Hizi ni mbegu za kilimo zimewekwa kwenye magunia. Mbegu hizi ni za aina tofautitofauti, zipo sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Katika gunia moja kuna chombo chenye rangi ya kijani ambacho kinatumika kuwahudumia wateja.

Bustani ina mimea michanga iliyopandwa katika mistari. Udongo una mifumo ya umwagiliaji maji, mimea hii ina afya na inakua vizuri. Huu ni mradi wa kilimo cha kisasa.

Nafaka zimetunzwa ndani viroba vingi vilivyopangwa safu wima tayari kwa usambazaji, watu wamesimama wanabebaba mifuko mingine mizito migongoni mwao. Hili ni eneo la kilimo cha mbegu, baadhi ya wafanyakazi wanashugulika kupakia viroba hivi kwenye magari makubwa ili kwenda sokoni.

Katika mazingira haya huduma za mifugo zinapatikana haya ni makazi ya mifugo ambapo ni mabanda manne, mabanda matatu hayajapakwa rangi, banda moja lina rangi ya kijani, hii ni sehemu ambayo mifugo inaishi.

Daktari huyu anafanya matibabu ya mnyama amevalia miwani, amevaa aproni, amevaa shati jeupe na suruhali yake amemshikilia mnyama ambaye mnyama huyo anaumwa sana, anamfanyia matibabu.

Hiki ni kituo cha kulelea wanyama, ambapo kuna mbwa wawili waliofungwa kwenye vizimba tofauti. Daktari wa mifugo anawaweka wanyama hawa sehemu salama ili kupata matibabu, mimea inayozunguka ni ya kijani kibichi.

Mtu huyu ni mtaalamu wa afya ya wanyama amevaa aproni na kofia, anampaka mbwa dawa za kutuliza maumivu ya viungo. Huyu ni daktari wa mifugo ambaye anajishughulisha na kutibu wanyama, na kuhakikisha afya zao. Mazingira ni kliniki ya wanyama.

Kijana mmoja amesimama katikati ya kitalu cha mbwa na anatumia simu yake, karibu yake kuna mbwa wawili; mmoja akiwa amelala chini na mwingine amesimama mbali kidogo, kitalu kina uzio wa chuma na kimejengwa kwa ajili ya usalama wa wanyama.

Hili ni kundi la mbwa wakiwa wamefungiwa katika milima ndani ya gari. Mbwa hawa ambao ni sehemu ya jamii wamepangwa katika vizimba vitatu, baadhi yao wamesimama wima huku wengine wamelala chini, wakiwa ndani ya usafiri.

Kiboko huyu ametokeza kichwa chake na macho juu ya maji, anaangalia kwa makini nyuso zake zimetengenezwa kwa maridadi wa kipekee, ambapo ni mnyama wa porini mwili wake mwingine umefichwa ndani ya maji yenye mwangaza.

Huyu ni myama wa porini maridadi ambaye anatembea kwa maringo, mdomo wake ni mrefu ana macho makubwa huku pembeni ya macho yake kuna wekundu, pia ana rangi nyeusi pamoja na nyeupe.

Ndege huyu ana miguu mirefu, membamba yenye umbo la kinyonga, na manyoya meupe, meusi na rangi ya kijivu. Ana manyoya marefu, kama kalamu nyuma ya kichwa chake, huyu ni mnyama wa porini, na anaishi kwenye nyasi ndefu.

Huyu ni mfanyakazi wa hifadhi ya wanyama akiwa karibu na twiga wawili, mfanyakazi huyu ameshika kichwa cha twiga mmoja akimlisha na kumpapasa kwa upendo, wanyamapori hawa wamefugiwa katika mazingira yanayofanana wamezoea uwepo wa binadamu.

Mhifadhi wa wanyamapori anamlinda na kumnywesha tembo mtoto. Wanyama hawa waporini wako na furaha. Wako katika eneo lenye udongo mwekundu, ambapo mhifadhi amevaa mavazi ya kijani, buti ndefu na kofia nyeupe.

Mnyama huyu wa porini mamba amelala chini na mdomo wake umefunguka. Anaonesha taya na meno yake. Ngozi yake ina miundo ngumu. Na miguu yake ipo imetanda kwa upande. Mamba mwingine mdogo yuko nyuma yake.

Shingo ndefu ya mnyama wa pori twiga amenyoosha kichwa chake juu ya uzio wa mbao, manyoya yake yamefunikwa na madoa yenye rangi ya kahawia na njano, nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi.